Gari hii tunayoiona ni ile ya kuunda barabara na imeekezwa kando mahali wamemwaga mchanga pamoja na zile pipa ya maji zenye zimejengwa tayari kutumika na kuwekwa kwenye mitaro.

Tunaona wachezaji wa timu mbili, moja wamevaa sare nyekundu, wengine wamevaa sare ya manjano, wako kwa uwanja wakicheza mchezo wa mpira wa mkono na huku nyuma kuna mashabiki wanaotazama huo mchezo.

Hapa ni ofisi ya huduma Kenya, ambapo kuna mzee ameketi pale akiwa anaongea na mhudumu wa hii ofisi, akipeana maelezo, ili aweze kusaidiwa.

Hapa tunaona rais wa nchi hii ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto akiwa ameshika Biblia akiapishwa. Kando yake ni mke wake Rachel Ruto.

Hii ni risiti inayoonyesha malipo ambayo jamaa huyu amelipia pasipoti. Huwa unaonyesha pesa ambayo umelipa pamoja na tarehe ambayo unahitajika kuchukuliwa vidole.

Hawa ni wa viongozi wa chama cha ODM , wakiongozwa na mbunge Mbari. Wanaonekana kuhutubia wanahabari , na kuwapa maoni yao.

Hawa ni wachezaji wa kike ambao wamekusanyika, inaonekana kwamba wamesimama kuskiliza mmoja wao ambaye anapeana mawaidha kabla kurudi kuendelea kucheza.

Watu hawa wamekusanyika hapa wanaonekana kuwa wanashangilia sana maana kuna mmoja ambaye ameweka firimbi mdomoni, mama huyu akiwa anaonekana mwenye furaha na kupiga nduru na kuinua mikono pamoja na wenzake kule.

Hapa tunaona mwana spoti moja akifanya ile mchezo wa kuruka. Yeye ameiruka sana kwa huu mchanga huku mwenzake akijitayarisha pale nyuma.

Hili ni jengo ya huduma Center ambapo huduma mingi ya serikali kama ile ya ushuru, kupata cheti cha kuzaliwa na vitu kadhaa hupewa. Watu wamepanga foleni, wengine wakiwa tayari wanahudumiwa, wengine wakiwa laini.

Ofisi ya huduma center ambapo inapeana huduma za serikali , hapa tunaona wateja wameketi upande moja na wahudumu kwa upande mwingine wakipeana maelezo kadhaa.

Huu ni umati wa watu, na wamevalia bendera ya Kenya kuashiria kwamba ni wakenya, na wanaonekana kusherekea mambo yanayo fanyika kwa upande huo mwengine.

Watu hawa wamekusanyika mahali hapa kuweza kushabikia mchezo fulani. Wanaonekana kufurahi na kupiga makofi, mmoja wao akiwa hapa mbele, akiwa amevalia bendera na kuongelesha wenzake.

Tunaona jaji mkuu, Maraga na jaji mwenzake wakiwa wamevalia sare zao za ujaji na pia kuna watu wawili ambao wanasalimiana mbele yao, kule nyuma kukiwa na askari wa ulinzi na pia watu tofauti.

Hapa ni uwanja, ambayo tunashuhudia wachezaji wawili wanadada wakicheza mpira ya mkono wao wanajaribu kusongesha na kukinga mpira huo, mmoja wao ni wa timu moja aliyevalia sare nyeupe na mwingine kaivalia sare ya kijani kibichi na nyekundu, pembeni ni watazamaji wanaongalia huu mchezo.

Hapa tunaona jaji mkuu Martha Koome akiapishwa ndio aingie kwa ofisi. Yeye ameshikilia Bibilia kwa mkono wa kulia anapochukua kiapo hicho.

Mwanamke huyu anaonekana kutabasamu huku ameshika mibango kimeandikwa bandari fc pia amevaa shati ya hilo kampuni akionekana kuashiria na kuonyesha.

Hapa ni uwanja na tunaona wachezaji wawili wanaokimbisha mpira wao wanacheza mpira wa soka na huko pembeni watu ni kama wanaangalia mchezo huo.

Hapa ni ofisi ya huduma Centre ambapo watu huenda ili kupata huduma ya serikali kwa njia rahisi. Ndani umeketi wale wahudumu wa kupeana usaidizi. Kando yao ama mbele yao kuna watu wanaokuja ili wapewe usaidizi.

Hapa ni uwanjani ambapo kuna wachezaji waliokuwa kwa uwanja. Kwa upande mwingine ni mashabiki wanaosherehekea. Hapa ni karibu na mti wa goli na inaonekana wamezua bao.

Raisi wa nchi hii ya Kenya bwana Samoei Ruto akiapishwa pale na jaji mkuu na mwenye wakili pale kando yake katika uchaguzi mkuu.

Tunaona picha ya aliyekuwa rais Uhuru Mwigai Kenyatta akiapishwa pale aliposhinda uchaguzi. Kando yake ni bibi yake Margaret Kenyatta akifuatilia hayo matangazo.

Tunaona viongozi tofauti tofauti akiwemo jaji mkuu Martha Koome na naibu wake. Tunaona pia speaker wa bunge, Wetangula pamoja na kiongozi wa wamama Gladys Sholei na viongozi wengineo wakiwa wamesimama kupiga picha.

Watu hawa wamepanga foleni nje za ofisi za uwaniaji, huku wakiwa wamevalia barakoa. Mhudumu anajaribu kuwaongelesha na kuwaelekeza mambo yanayohitajika.

Tunaona pasipoti mbili yamewekwa kwa meza, moja ni ya jamhuri ya Kenya ambayo ni nyeusi na hii ingine ya rangi ya samawati ni ya jamhuri ya nchi za Afrika Mashariki. Pembeni pia tunaona mambili ambayo iko na rangi ya saba ya Kenya.

Watu hawa wanaonekana kupanga laini ama foleni kubwa wakitaka usaidizi ambao unapeanwa na hawa watu wamekaa mbele ya tarakilishi. Wako katika jengo ama kibanda ambayo imezuiliwa na kuweka jina ya DCI.

Naona watu wamekusanyika hapa kwa jukwaa huku wamebeba bendera iliyo andikwa Bandari Fans. Wanaonekana kuwa ni watu wanao sherehekea timu hiyo na wao wanatabasamu mno.

Hapa ni uwanja ambao kuna mchezo na inaonekana kwamba kuna halaiki ya watu wanakuja kuangalia mchezo huu. Huyu tunayemuona ameweka kichwa bango ya timu ya Gor Mahia.

Hapa ni ofisi ya huduma ya Kenya ambapo kuna mtu ama mhudumu wa katika ofisi anayeongea na afisa wa polisi akimpa maelezo kadha wa kadha.

Inakaa uwanja ambapo watu huenda kusherehekea mechi. Watu wengi wameketii wakitazama hiyo. Ilhali kuna msichana mmoja amesimama akiwa na chupa mkononi akitazama upande mwingine.

Hapa tunaona wachesaji wa kike wakiwa wanacheza mpira mchezo ya andipoli wao wanaonekana kujaribu kushika mpira huu wakiwa wamefalia sare nyeupebea wa timu moja ambao ni wanne na moja aliye na mpira nampira amefalia sare samawadi.

Hawa ni wachezaji waliokuwa kwa uwanja wanaonekana kunongonezana na pia moja wao ako mbeleni akijaribu kuonyesha ishara ya kuusherekea.

Hawa ni wachezaji ambao wamecheza na wakawa washindi, wamepewa tachi na ndio maana wanasherekea na kuinua ile tachi kwa ili wapige nayo picha.

Hawa ni wachezaji wa kike ambao wengine wasita wamesimama huku watano wakipiga magoti. Mmoja wao amevalia sare tofauti na wengine kuashiria kwamba yeye ndiye wa kushika goli.

Mahali hii ni mahali ambapo takataka zikwa zimerushwa yametapakaa kila mahali na yametupwa kando, ya barabara.

Hawa ni wanasoka wa nchi ya Kenya, wamepanga foleni wakingojea, kuingia kwenye uwanja ili waende kuanza mchezo wao, ya kandanda.

Watu hawa wanaonekana wakiwa na kalamu, karatasi na wanajaza mambo kadhaa kwenye karatasi hicho. Mezani pia kuko na ile mashine ya kuweza kuchukua vidole na ili waweke kwa hizo karatasi kama fingerprints .

Tunaona watu kadhaa ambao wameketi kwa viti, ikiwamo wamama Na wazee, wao wanangojea kupewa huduma katika kituo cha huduma center.

Hapa tunaona jembe ya huduma Kenya ambapo kuna watu tafauti wanaonekana kuwa wengi ni wafanyi kazi katika jengo hili moja wao akijaribu kupeana maelezo Kuna watu ambao poa wako kando na wameketi kwa viti wakiwatasama.

Watu takriban saba wamesimama wako Ipigwa picha, wawili hao mwanaume na mwanamke wameshikilia cheti kwa mkono yao kuonyesha ishara ya karatasi ama mkubaliano wa huo mkataba.

Jamaa huyu ni mwanasiasa aliyekuwa gavana ya jiji kuu ya nairobi akiwa anakula kiapo ya kufanya kazi katika ofisi hilo. Yeye ameinua bibilia huku akisoma maarifa hayo ya kuwa kiapo.

Watu hawa wanaonekana kuangalia michezo na wakiwa wamesherehekea. Wao wamevaa vazi la neno, mmoja wao akionekana kushangilia mno.

Huyu ni mama wa kaunti ya Nairobi anayeitwa Rachel Shebesh, akiwa amepiga picha lenye bango la kusema I stand for peace anasimamia amani.

Hapa tunaona wafanyikazi katika kituo cha Huduma Centre wamesimama nje ya jengo hilo ili waweze kupigwa picha kwa pamoja hapo kando.

Hii ni ofisi ya huduma centre inayopeana huduma za serikali kwa wananchi, pembeni pale ni wahudumu wanaosaidiana, kando yao ni wateja ambao wamekuja kupewa usaidizi na viti mingi iliyosalia bila watu.

Uwanjani huku tunaona timu mbili ambayo inacheza mpira wa soka. Shule moja imevaa nguo ya kijani kibichi na ingine ikivaa samawati ,huku pale mwisho tukiona shabiki akiwa anashabikia timu yao.

Hii ni uwanja wa Stadium ambapo watu wamekusanyika ili washuhudie kitu. Watu wengine wanaonekana kuinua mikono zao huku wengine wakiwa wameshika kichwa.

Hapa tunaona jaji mkuu amesimama na wenzake pale, inaonekana wao wameamua kutoa hotuba mbele ya wanahabari kuhusu kile wanachotaka kusema.

Naona uwanja ambalo kuna gari lenye la kuchota ama kuunda barabara. Gari hili limejaribu kutoa mchanga na kujaribu kutengeneza maji, njia itakayopita ama mtaro.

Hapa ni uwanja ambao tunaona watu wanacheza mpira ya soka huku wachezaji wakikimbilia mpira huo. Kunayo timu mbili ambayo imevaa nguo ya kijani kibichi, nyingine ikivaa nguo iliyo nyeupe na pia ikiwa na blue . Kando yao ni referee .

Hapa ni uwanja na tunaona wachezaji waliovalia sare ya manjano wakionekana kutoka kwa uwanja kana kwamba wanasherekea . Nyuma yao katika hii stadi kuna mashabiki wanaoshuhudia na kutazama mechi.

Tunaona halaiki ya watu ambao wamebeba vibango inayoeleza kuhusu chama cha PNU ikisema kazi iendelee, wao wanaonekana kupigia debe chama hiyo na wanatembea kama msafara barabarani.

Tunaona jaji mkuu, Martha Koome akiwa na raisi wa nchi la Kenya, William Samoei Ruto pamoja na mlinzi wake. Nyuma pale ni majaji wengine kama Mwililu, wakionekana kutembea na kuelekezwa.

Hapa tunaona mwanasiasa anayeitwa Kalonzo, amesimama na watu wengine ambao ni wanasiasa. Wakiwa wamevalia sare ya bluu ya chama hicho na wanaonekana wakiwa wanahutubia wana wa habari.

Mahali hapa tunaona umati wa watu wamekusanyika kwenye tenti hii wakiwa wanasajiliwa. Wao wanaonekana kusajiliwa kuchukua vitambulisho na wahudumu hawa wanaonekana kuongoza watu hawa kwa mambo ambayo yanajazwa.

Hapa ni uwanja ambapo tumeouna wachezaji hawa wakandanda wakicheza mpira moja amevalia vazi nyekundu huku wenzake wakivalia shiti ya manjano, pembeni pale tunaona watu ambao wanashangilia mchezo huo.

Naona watu watano wameketi katika ofisi ya huduma kenya wanne hao wakiwa wanaongea na mhudumu huyo ambaye anaonekana kupeana maelezo zaidi kati hawa watu.

Hapa ni uwanja ambao watu wamekusanyika kusherehekea mchezo, wengine wameketi chini ila Hawa watano walioko mbele wanajaribu kupika sherehe, huku wakiangalia mpiga picha.

hii ni kikapu ilioko ndani ya nyumba na sana sana utumika kuweka yale manguo machafu ambayo yameweza kuvaliwa ndio itolewe ili ifuliwe.

Hapa ni kituo ya huduma ambayo watu wamepanga foleni mbili wakiwa wengi wamama, wazee pamoja na watoto wakitafuta huduma mbalimbali. Kando yake pia kuna sehemu ya kulipia pesa katika jengo hili.

Hapa ni uwanja ambapo kuna wachezaji watatu, wawili wa timu moja na mmoja aliye na mpira mkononi mwake anajaribu kuirusha ile mpira ila wenzake wanajaribu kumzuia.

Hili bango linaonyesha idara ya mahakama ambapo wanaonyesha kwamba wako na huduma kwa wale watu wanataka kufanya mahali pale kwa muda mfupi.

Hapa naona wachezaji kadha wanaovalia sare zinazofanana, huku wakishangilia wenzao wanaoonekana kucheza kwa upande mwingine. Walio pembeni ni watu wanaoangalia pia mchezo huo.

Watu hao wameketi kwa viti ambavyo zimewekwa kwa hili jumba. Viti zingine hazina watu huku wengine wakiendelea kuhudumiwa kwa hili madirisha ili kupata usaidizi.

Hizi ni vitambulisho mengi ambayo yameekwa mezani. Zimepangwa kwa orodha, huku zimefunganishwa kwa bandoli kadhaa kulingana na siku ambayo yalitengenezwa ili yawe rahisi kuitoa na kuitafuta.

Watu wengi wanatembea barabarani wengine wakiwa na drum ya kupiga, wengine wamewasha vuvuzela na taa kwamba nikama wanaenda kwa maandamano ama kurutisha kitu fulani.

Hapa kwa meza wameeka vitabu mingi sana ya pasipoti ambayo yamefunganishwa huku wakiwa wameeka alama ya kuweza kuidhabiti ama kuijua kwa urahisi.

Tunaona vitabu mingi sanaa. Ni pasipoti ambayo yamepangwa kwenye sanduku ndogo. Hii ni ili idhahirishe jinsi ya kueza kutafuta kupatia wenyewe wanakujia

Tunaona kiongozi aliyekuwa waziri mkuu, Raila Amolo Odinga akiwa pembeni katika mbele ya kamera akiwa amemulikwa. Kando yake ni watu wamesimama ili kumsikiza na kumpa fursa.

Hapa ni mahali tunapata huduma ya serikali kutoka Huduma centre, tunaonyeshwa watu wawili ambao wako mbele ya tarakilishi wakifanya kazi zao kwa meza, pia viti mbele yao hamna watu kumaanisha wateja hawayuko.

Hapa ni ofisi ya huduma ambapo huwa watu wanaenda kupeana malipo yao. Pale ndani ni mhudumu anayejaribu kuongea na wateja wake na kwenye dirisha wameandika ishara na jinsi ya kuweza kulipa hiyo pesa.

Uwanja huu wa nyayo stadium umefurika watu hawa, wanaonekana kushangilia au pia kuangalia kitu ambacho kinaendelea ndani, jamaa huyu aliye mbele anaonekana kupiga wenzake picha.

Jamaa huyu aliyevalia shati nyeupe, anaonekana kuchukua vidole vya huyu mtu na kui kwa karatasi hiyo, huku mwingine akingojea kwa foleni na pia kuangalia moja wao anayeinua mkono na kuonekana kuongea.

Tunaona watu wanaotoka ofisi za huduma Kenya na wanakaa kuzungumuziana. Pale nyuma ni mhudumu katika ofisi hii na pia tunaona askari wa ulinzi amekaa hapo pembeni.

Hapa ni uwanjani ambapo naona wachezaji wa mpira ya volleyball wanacheza wakijaribu kuizuia hiyo mpira. Nyuma yake ni watu wanaoshangilia na kuangalia huo mpira.

hapa ni tunaona wanaume wawili mmoja anaonekana kuwa mchezaji na mwingine ni mgeni ambaye anaonekana kupeana zawadi ya t-shirt iliyoandikwa Sylvaine kwa huyu mchezaji

Hapa tunaona jaji mkuu mama Martha Koome akiapishwa akiwa na hawa viongozi wawili wa registar ,yeye ameinua bibilia na anaonekana kusoma hayo mambo yenye anayasema.

Huyu ni raisi aliyestaafu, Uhuru Muigai Kenyatta, akiwa anatembea akifuatwa na viongozi ama watu wengine wakuu. Pia nyuma yake ni mlinzi wake anayemfuata nyuma kufudifudi.

Hapa ni meza katika ofisi ya huduma ambapo mtu huwa anaenda kuelekezwa mahali atapata huduma na sehemu ambayo atapanga laini.

Hapa tunaona vitambulisho mingi ambayo yamepangwa kwa meza na yakiwa yameekwa kwa sanduku iliyo wazi. Zimefungwa kwa bandoli na huko tunaona watu wawili wenye mikono yao wanajaribu kuongea.

Tunaona jaji mkuu Martha Koome akiwa ametabasamu mno. Huku akiwasalimia majaji wengini ambao wamesanyika kwa chumba moja na watu wengine.

Hapa ni sehemu ya kupeana huduma kwa wananchi ambao tunaona, mwenye anahudumiwa, anapeana vidole yake kunakiliwa kwenye hiyo mashini.

Hapa ni uwanjani ambayo kuna mchezo wa kuruka. Tunaona mwanaspoti Kipchirchir akijaribu kuruka vihunzi na kando yake ni makocha na watu kadhaa wanaoshuhudia.

Hii ni ofisi ambaye tunaona mtu mmoja akiwa kwenye kiti cha kuulizwa maswali, akijaribu kuongea na mwenzake yule, aliyokaa kando nyingine, ambaye ni mfanyi kazi katika ofisi hii.

hapa tunaona watu wakiwa barabarani wengine wako mbele, wengine wako nyuma na wengine juu na ndani ya..wao wanakimbia kuonyesha ishara kwamba wanasherehekea mashindano.

tunaona rais wa Kenya Dr. Ruto akiwa anahabishwa pale na jaji Pia kando yake ni mke wake Rachel akiwa amemshikilia Bibilia yeye akiapa.

Hawa watu wako katika viti na wameketi, huku wakionekana kuandika na kujaza haya makaratasi. Mmoja wao, ambaye ni mwanadada, amesimama akiwaangalia chenye wanafanya.